Mbwa amefungua mdomo wake na meno yake ni nyekundu. Masikio moja iko juu ingine imelala chini. Mbwa mwenyewe ni mweusi.

Hii ni trolley ya kuuza mayai. Pia kuna umbrella ya samawati na gari kando yake. Na pia kuna vibanda za kuuza manguo. Kuna nguo aina nyingi hapo ndani.

Gari zimepangana kwenye foleni na kuna barabara kando. Gari zingine ziko chini ya nyumba ambayo imejengwa na mawingu ni samawati.

Kuna duka ambayo imefunguliwa na kwenye duka kuna ng'ombe ambaye amechorwa. Ng'ombe mwenyewe ni mweupe na mweusi na kuna meza ambayo iko imeegemea kwenye duka

Kuna duka ambayo mlango wake umefunguka na ni ya majani na imeandikwa Mpesa. Ndani Kuna fridge ambayo iko na vitu ndani na ndani Kuna ndoo.

Watu wanauza mboga. Kuna dada ambaye ananunua mboga na muuzaji anamuuzia. Dada amevaa fulana na mbele yake kuna mwanaume ambaye amevaa fulana pia ya samawati.